Safu ndefu za koti zimepangwa kwenye rafu katika duka la nguo. Kuna rangi na mitindo mbalimbali ya koti, zikionyesha uteuzi mpana. Nguo hizi zimepangwa vizuri kwenye vibweta, zikionyesha hali ya usafi na mpangilio. Inaonekana kuwa duka la mavazi ya kiume au ya kikazi.

Duka la nguo na viatu linaonekana likiwa limepangwa bidhaa zake kwa utaratibu mzuri. Nguo zilizokunjwa zimewekwa kwenye rafu ndefu huku koti na tai zikining'inia sehemu nyingine. Viatu vingi vimewekwa kwenye rafu maalum zikifikia hadi dari. Kwa mbele, kuna benchi la buluu lenye majarida juu yake labda kwa ajili ya wateja kuketi.

Shati nyingi zilizokunjwa vizuri zimepangwa kwa uangilifu juu ya meza kubwa, ziko katika rangi na mifumo mbalimbali, zikionyesha uteuzi mpana wa nguo za kiume. Bango la sale lenye punguzo la asilimia arobaini na tano linaonekana nyuma likionyesha ofa maalum. Inaonekana kama duka la nguo la rejareja lenye bidhaa zilizopangwa vizuri.

Duka la nguo linaonekana wazi likiwa limejaa aina mbalimbali za mavazi yaliyopangwa vizuri kwenye vibweta. Juu ya nguo hizo kuna mabango yenye maandishi; La Rosa yaliyoangaza kwa rangi ya zambarau, yakionyesha jina la duka. Kwenye madirisha ya duka, kuna mannequin zilizovalia nguo za maridadi zikionyesha mitindo tofauti.

Hili ni duka la nguo na viatu vya wanaume. Kuna rafu ndefu zilizojazwa na mashati yaliyokunjwa na nguo nyingine, zikiashiria uteuzi mpana. Viatu vingi vimewekwa kwenye rafu na nyingine na pia kwenye masanduku juu ya rafu. Katikati ya duka kuna benchi la bluu, pengine kwa ajili ya wateja kukaa au kujaribu viatu. Kwa ujumla, duka linaonekana kuwa limepangwa vizuri na limejaa bidhaa mbali mbali.

Duka la nguo linaloonekana likiwa limejaa nguo nyingi zilizoning'inia. Ishara nyekundu yenye namba hamsini inaonekana katikati ya duka labda ikionyesha bei au ofa maalum. Watu wawili wanaonekana wakishughulika na nguo, wakichagua au kuuza.

Rafu inaonyesha mikoba kadhaa ya kifahari iliyopangwa vizuri kuna mikoba ya rangi nyeusi na nyeupe iliyopambwa kwa mawe yanayonga'a. Kwenye kona kuna kofia ya rangi ya kijivu iliyopambwa kwa manyoa. Inaonekana ni duka la mikoba au chumba cha maonyesho.

Dirisha kubwa la duka la nguo na viatu linaonekana. Juu ya dirisha kuna bango lenye rangi za bendera ya Italia na maandishi Italian mens and ladies fashion . Ndani ya duka kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na meza na pia kuna nguo zimetundikwa.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye reki. Kuna manekini zinazoonyesha baadhi ya nguo, zikionyesha mitindo tofauti. Chombo cha kurekebisha nguo kwa mvuke kiwekwa upande wa kulia kikionyesha utunzaji wa nguo. Inaonekana kama duka la nguo la kisasa lililojaa bidhaa mpya.

Ndani ya duka kubwa la nguo, kuna safu ndevu za nguo za kuvaliwa zikiwa zimetundikwa, ishara nyekundu juu inaonyesha Men Clothing , ikionyesha eneo la nguo za wanaume. Nguo mbalimbali zikiwemo mashati na suruali zimepangwa vizuri kwenye rejareja, sakafu ya duka inaonekana safi na kuna mwangaza wa kutosha.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Manekini kadhaa zimewekwa katikati zikionyesha mitindo mbalimbali ya mavazi. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea ndani ya duka, wengine wakiwa wamevaa barakoa. Inaonekana kama duka la kisasa la rejareja lenye taa angavu na nafasi pana.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za mavazi ya kisasa. Masharti ya polo yameningzwa kwenye makabati ya mbao na pia yamepangwa kwa uangalifu kwenye rafu. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana wazi zikionyesha uteuzi mpana kwa wanunuzi.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa mashati yaliyopangwa kwa rundo refu, mashati mengi yamewekwa kwenye vifunganisho vya plastiki yakiwa na lebo zenye chapa tofauti , kwa mbali kuna nguo nyingine zilizo ning'inia kwenye rafu zikiwemo suti au jaketi , Mwanga mkali unaangazia duka ukiweka wazi bidhaa zilizo patikana.

Duka hili la kisasa linaonekana kuwa limepambwa kwa mtindo wa kisasa. Likiwa na rafu za mbao zenye giza na sakafu inayo ngaa. Nguo za wanaume zikiwemo fulana zenye picha na fuvu za mashati ya rangi mbali mbali zimepangwa vizuri kwenye makabati. Kuna sehemu maalumu yenye viatu vilivyo pangwa kwa umaridadi vikionyesha aina mbalimbali za mitindo.

Duka la nguo linaonekana likiwa na nguo za kitamaduni zilizotundikwa kwenye reki. Kuna nguo zilizonyooka zikiwa zimetundikwa kwenye manekini. Kwa mbali kuna bango lenye maandishi Ithira na watu wakizungumza. Inaonekana ni duka la nguo za Kiafrika zenye mtindo ya kisasa.

Duka linaonekana likiwa limejaa bidhaa za nguo zikiwemo soksi na nguo za ndani zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Bidhaa hizo zimefungashwa kwa uwazi katika mifuko ya plastiki zikionyesha ukubwa na miundo mbalimbali.

Duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sketi, suruali na mashati. Mannequin kadhaa zimevalishwa nguo mbalimbali ikiwemo gauni ya kijani kibichi na vazi la rangi ya maroon . Mavazi mengine yamepangwa kwenye vibweta vya chuma vya rangi ya njano.

Maduka ya nguo yaliyojaa nguo mbalimbali yanaonekana. Nguo hizo zimetundikwa kwenye reki na pia zimepangwa kwenye rafu zikionyesha mitindo ya rangi tofauti. Baadhi ya nguo zinaonekana kwa na nebo au maandishi juu yake. Ukuta wa duka unaonekana kuwa na matofali yaliyopangwa kwa mitindo maalum. Na taa zinaning'inia kutoka juu zikionyesha kuwa ni duka la ndani.

Chumba cha duka kinachoonyesha aina mbalimbali za mikoba na vifaa vingine. Mikoba ya rangi tofauti imepangwa kwenye rafu za kisasa, baadhi zikiwa na mifumo ya kipekee. Vifaa vingine kama vile mikufu na pete pia vinaonekana, vikipamba rafu. Mwanga unamulika bidhaa ukiangazia uzuri wake na kuvutia wanunuzi.

Soko la bidhaa za kiasili linaonekana likiwa limejaa vitu mbali mbali vya sanaa na ufundi. Kuna vitambaa vyenye rangi angavu vikiwa vimepangwa na kuning'inizwa vikionyesha utamaduni. Sanamu za wanyama hasa twiga zimepangwa kwa wingi zikionyesha ufundi wa kuchonga.

Rafu ndefu zilizojaa viatu mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu. Kuna aina tofauti za viatu ikiwemo viatu vya kawaida na vya kifahari. Rangi za viatu zinatofautiana zikionyesha uteuzi mpana. Inaonekana kuwa duka la viatu au sehemu ya duka kubwa la rejareja.

Duka la nguo la Hillmarten linaonekana likiwa na ishara kubwa ya sale nyekundu, ndani nguo zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na stendi. Sakafu ya duka inaonekana kuwa safi na imeangaziwa vizuri. Lango la duka linaonekana kuwa la kisasa likiwa na milango ya kioo.

Duka la nguo lililo wazi linaonekana likiwa na jina, zoya, lililoandikwa kwa herufi kubwa nyeusi juu ya mlango. Nguo mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu ndani ya duka zikining'inia kwenye vibweta na pia zimevaliwa na manequinn .

Fulana ya rangi ya kahawia nyepesi inayojulikana kama hoodie imening'inizwa kwenye duka la nguo. Ina kofia na mfuko mmoja mkubwa mbele, sifa za kawaida za fulana za aina hio. Kwenye fulana hio kuna lebo iliyoandikwa, mister price, ikionyesha chapa au duka.

Duka la nguo linaonekana likiwa na safu ndefu za nguo zilizopangwa kwenye rafu. Kuna nguo za kila aina kuanzia jeans hadi mashati, zikiwa zimepangwa kwa rangi na mitindo. Kifaa cha kuzima moto chenye rangi, kinaonekana ukutani.

Gari jeupe la kisasa linalofanana na SUV linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya chumba kikubwa. Gari hilo lina madirisha yaliyotiwa giza na magurudumu ya Eloi. Eneo hilo linaonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari kukiwa na taa nyingi za dari zinazong'aa na madirisha makubwa ya kioo kwa nyuma.

Gari la abiria jeupe aina ya Toyota Hiace limeegeshwa barabarani. Gari hilo linaonekana liko katika hali nzuri likiwa na madirisha meusi. Nyuma yake kuna jengo lenye maandishi Hill Court ikionyesha eneo ambalo gari hilo limeegeshwa. Anga ni la buluu na mawingu kidogo ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Wanaume wawili wamesimama kwenye chumba chenye magari mengi wakionekana wakizungumza. Mwanaume mmoja amevaa suti ya kijivu na shati la buluu akionyesha kitu kwa mwengine. Mwanaume mwengine amevalia koti la buluu na shati la miraba akisikiliza kwa makini.

Trela kubwa ya kubebea magari yenye rangi ya buluu imesimama kwenye eneo la wazi. Ina muuondo wa ghorofa mbili unaoinuka, na mfumo wa kuendeshea magari juu na chini. Magurudumu yake yanaonekana kuwa imara na tayari kwa safari ndefu. Kwa nyuma jengo la viwanda na vichaka vinaonekana vikionyesha mazingira ya kiwanda au eneo la uzalishaji.

Muonekano wa ndani wa gari unaonekana ukionyesha usukani, dashibodi na viti vya abiria. Dashibodi ina skrini ya burudani na vidhibiti vingine, huku kiti cha dereva kikiwa na usukani wenye nembo ya Toyota. Viti vya gari vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya beige . Sakafu imefunikwa na mikeka ya plastiki ya bluu.

Gari jeupe la Suzuki Alto limepaki kwenye eneo la udongo na nyasi kavu. Magurudumu yake yanaonekana kuwa safi. Na vioo vya madirisha vinaonekana kuwa vyeusi. Kwa mbali, kuna nyasi za kijani na labda bahadhi ya miti. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Katika chumba kikubwa cha maonyesho, magari mengi ya kifahari yamepangwa kwa ustadi. Kuna magari ya aina tofauti, baadhi yakiwa meusi, meupe, mekundu, na hata ya kijani kibichi. Dawati la mapokezi linaonekana katikati, likiwa na viti na meza ndogo za wateja. Madirisha makubwa yanatoa muonekano wa nje, ambapo magari mengine yanaweza kuonekana yakiwa yameegeshwa.

Gari dogo la rangi ya chungwa linalofanana na Mini Cooper ya zamani, limeegeshwa kwenye eneo la udongo. Magurudumu yake pia yana rangi ya chungwa, na kutoa muonekano wa kuvutia. Nyuma yake kuna gari lingine jeusi linalofanana na gari la gofu. Majengo yenye paa za manjano, na nyeupe yanaonekana nyuma, yakionyesha kuwa gari limeegeshwa karibu na biashara au soko.

Jumba kubwa linaonyesha magari mengi ya kisasa yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya yanaonekana kung'aa yakiwemo ya rangi nyeusi na ya rangi nyingine yakiwa yameegeshwa kwenye sakafu lenye vigae vyeupe. Taa nyingi za dari zinamulika nafasi hiyo zikiangazia vizuri magari. Kwa mbali magari mengine yanaonekana yakionyesha nafasi kubwa ya jumba hili la maonyesho.

Basi dogo la rangi nyeupe linaonekana likiwa limeegeshwa nje chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Mlango wa abiria umefunguliwa, ukiacha wazi sehemu ya ndani ya gari. Gari hilo lina madirisha yenye rangi nyeusi, yakizuia mwanga wa jua kuingia ndani. Kwa mbali, kuna majengo na miti, kuashiria kuwa gari hilo liko katika eneo la mjini, au mji mdogo.

Gari jeusi linaonekana likiwa limepakiwa kwenye eneo la maegesho. Bodi ya leseni ya gari inaonyesha namba KCS ambayo inaweza kuashiria kuwa gari hili limesajiliwa nchini kenya. Muundo wa paa la maegesho unaonekana kwa nyuma, ukiwa na nguzo za chuma zinazotoa kivuli. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Anga ni safi.

Mwonekano wa ndani wa gari hili unaonekana kuwa safi na umetunzwa vizuri, dashbodi ina skrini ya redio na vithibiti vingine vinavyopatikana katikati, kiti cha abiria wa mbele kinaonekana kuwa kimetengenezwa kwa, kitambaa cha rangi ya kahawia nyepesi, mbele ya dereva kuna usukani, wenye nembo ya Toyota , ukiwa na vifungo kadhaa vya kudhibiti.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari ya Nissan. Magari kadhaa mapya yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha miundo tofauti. Kaunta ya mapokezi inaonekana upande wa kulia ambapo wafanyakazi wa huduma wanagonjea wateja. Kuta za kioo na mapambo ya kisasa hutoa mwonekano wa kifahari na wa kitaalamu.

Trela ya kubeba magari imesimama wima ikiwa na rangi ya buluu iliyokolea na sehemu ya juu inayoweza kuinuliwa. Magurudumu mawili ya fedha yanaonekana wazi upande wa kulia; yakionyesha uimara wake. Nyuma ya trela kuna alama za onyo za manjano na nyekundu, zikiongeza usalama barabarani.

Watu watatu wakiongea na kucheka katika eneo linaloonekana kuwa duka ya magari. Mwanaume mmoja ambaye huenda ni muuzaji amevaa suti na anaonyesha kitu kwenye kompyuta kibao, kwa mtandao. Wanandoa hao wanaonekana kufurahia na wanatazama kompyuta kibao kwa shauku. Magari mapya yanaonekana yamepakiwa nyuma yao ikionyesha mazingira ya mauzo ya magari.

Gari ndogo aina ya Toyota Hiace lenye rangi nyeupe. Gari hilo lina milango miwili upande wa kulia na dirisha la kwanza linaonekana kuwa limefungwa kwa kioo cheusi. Kwenye bumper ya mbele kuna sticker ya mbwa mwitu. Gari hili linaonekana kuegeshwa nje labda karibu na jengo.

Gari la bluu limewekwa juu ya trela ya kubeba magari. Trela hio imeunganishwa na lori la rangi ya kijivu. Barabara ina mvua, ikionyesha labda mvua imenyesha. Kwa mbali, kuna uwanja wenye nyasi na miti ikionyesha mazingira ya mashambani.

Gari jeupe la aina ya SUV imepaki kando ya barabara. Lipo karibu na uzuio mrefu wa chuma unaozingira eneo hilo. Jua linaonekana likiangaza likitoa kivuli cha gari hilo ardhini. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya maegesho au barabara ndogo isiyo na shughuli nyingi.

Gari aina ya toyota prado linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye bustani ndogo. Rangi ya gari hilo ni nyeusi iliyokolea au kijivu likiwa na kioo cha chuma chenye rangi nyeusi. Nambari ya gari hiyo inaonekana kwa wazi kwenye bamba la leseni ya manjano. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na sehemu ya jengo ikiashiria kuwa gari liko katika eneo la makaazi.

Gari la rangi ya kijivu, ambalo linaonekana kuwa Toyota Pass., Limewekwa kwenye eneo lenye sakafu ya matofali. Sahani ya leseni ya njano inaonekana nyuma ya gari. Kwenye mandhari ya nyuma, kuna majengo na huenda vituo vya biashara. Gari jingine linaonekana likiwa limeegeshwa kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua, ikionyesha mwangaza mzuri.

Gari la abiria jeupe ambalo linaonekana kuwa Toyota Hiace limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Namba ya usajili ya gari inaonekana wazi, ikionyesha kuwa imesajiliwa Kenya. Kwa nyuma, miti ya nyumba ndogo zinaonekana, zikionyesha mazingira ya vijijini au nje ya mji.

Gari ndogo ya abiria lenye rangi ya fedha limesimama kando ya barabara. Kwenye mlango wa gari kuna stika yenye nembo na maandishi ikiwezekana ikionyesha shirika au biashara. Kwa nyuma kuna mlima mkubwa wenye miamba yenye rangi ya udongo unaoashiria mazingira ya asili.

Gari jeupe ya abiria ambalo inafanana na Toyota Hiace limeegeshwa kwenye barabara ya lami jini ya angaa la bluu namba ya usijali inaonekana wazi kuwa imesajiliwa hapa Kenya, mikanda ya usalama enye rangi nyekundu na njano limewekwa nyuma ya gari ikiashiria tahadhari, kwa mbali miti na nguzo umeme zinaonekana ikionyesha mazingira ya kawaida ya barabara

Mchuuzi wa maua ameketi kando ya barabara, akizungukwa na maua mengi yenye rangi tofauti. Ameshika mwavuli mkubwa wa rangi nyingi ambao unampa kivuli kutokana na jua. Maua yamepangwa kwenye ndoo na vibuyu. Yakiwemo waridi, alizeti, na mengine mengi. Nyuma yake, kuna magari yaliyo paki kando ya barabara. Ikiashiria kuwa mahali hapa, pana shughuli nyingi.

Mkusanyiko mkubwa wa vitu vya mapambo unaning'inia kwa safu nyingi. Vipuri na shanga za rangi ya dhahabu na shaba vinaonekana kwa wingi, baadhi vikiwa na maumbo ya kigeni. Baadhi ya vipuri vinaonekana kuwa na umbo la ramani ya bara la Afrika.

Soko kubwa la ndani limejaa rundo la vitunguu vyekundu vilivyopangwa kwenye masanduku na mifuko. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya biashara katikati ya vitunguu. Kuna mwavuli nyingi za rangi tofauti, zikitoa kivuli kwa wafanyabiashara.

Soko lenye shughuli nyingi lilojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na vitu vya sanaa. Nguo zenye rangi na michoro tofauti zimetundikwa kando ya njia zikionyesha utamaduni wa kiafrika. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba wakitazama au wakifanya manunuzi. Sakafu inaonekana kuwa imetengenezwa kwa mawe au vigae ikionyesha mazingira ya soko la kudumu.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali na watu. Kuna vibanda vinavyo uza mboga na matunda safi huku wateja wakichagua bidhaa. Karibu na sehemu ya mboga kuna vibanda vinavyo uza kazi za sanaa ikiwemo picha na uchoraji.

Soko la nje linaonekana likiwa limejaa bidhaa za sanaa na ufundi zilizotengenezwa kwa mbao. Miavuli mikubwa ya rangi nyekundu na bluu inatoa kivuli kwa wafanyibiashara, watu kadhaa wanatembea na kutazama bidhaa wakionyesha shughuli nyingi.

Shanga nyingi na mikufu zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu za mbao. Baadhi ya mikufu imetengenezwa kwa maganda ya kauri ikionyesha ufundi wa kipekee. Mapambo mengine yamepambwa kwa rangi mbalimbali yakiwemo, shanga na vitambaa. Juu ya rafu kuna mapambo mengine yaliyotundikwa yakionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana.

Mkono wa mtu unaonekana ukishika kitu kinachong'aa karibu na mikufu na mapambo mengine. Mkufu mkubwa wa rangi ya kijani, nyeupe, na nyeusi, umewekwa chini ya mkono huo. Mapambo mengine mengi yaliyotengenezwa kwa shanga zenye rangi mbali mbali, zimetandazwa chini. Mapambo haya yanaonekana kuwa ya kitamaduni labda kimasai au ya kikabila.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa bidhaa mbalimbali za shambani. Kuna stendi mbili kuu zilizojaa matunda na mboga zikiwemo nyanya, vitunguu, viazi na karoti. Watu wameonekana wakifanya biashara na wateja wao wakionyesha mazingira ya kawaida ya soko. Sakafu ya soko inaonekana kuwa saruji na paa la muundo rahisi linalo toa kivuli.

Duka ya nje inaonyesha viatu vingi vikiuzwa. Kuna aina tofauti za viatu ikiwemo viatu vya kike vilivyoning'inia na sandals zilizopangwa chini. Rangi mbalimbali za viatu zinavutia jicho, zikionyesha uteuzi mpana. Inaonekana kuwa duka la viatu au sehemu ya soko.

Rundo kubwa la vitu vya duara vyeusi vinavyofanana na matairi yaliyokatwa au diski za plastiki. Karibu na rundo hilo kuna tanki kubwa la maji la rangi nyeusi. Nyuma kidogo kuna soko au eneo la biashara lenye watu na vibanda.

Soko la wazi linanaonekana likifanya biashara huku bidhaa mbalimbali zikining'inia na kuonyeshwa. Vitu vya shanga na mikanda ya rangi nyingi zimepangwa kwa safu zikivutia macho. Paa la bati linafunika soko hilo likitoa kivuli kwa wauzaji na bidhaa zao.

Soko kubwa linaonekana likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Mipangilio ya maduka inaonekana ikiwa na paa za mabati na mahema ya rangi tofauti. Watu wengi wanatembea katikati ya maduka wakifanya biashara au kununua bidhaa. Kwa mbali majengo marefu yanaonekana yakionyesha kuwa soko hili liko katika eneo la mjini.

Fremu ya soko imejaa rundo la viatu vya aina mbalimbali. Viatu vingi vya michezo na vya kawaida vimetapakaa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha buluu. Kuna bango lenye namba mia mbili, likionyesha bei labda kwa jozi moja. Inaonekana kuwa soko la viatu vya mitumba au duka la bei nafuu.

Soko la nje linaonekana likiwa na vibanda vingi vilivyopangwa kando ya njia ya udongo. Matunda na mboga zimepangwa kwa utaratibu kwenye vibanda vikiwa tayari kwa kuuzwa. Watu wachache wanatembea katikati ya vibanda wakionyesha shughuli za kibiashara.

Trolley ndogo ya kuuza bidhaa yenye nembo ya Farmers Choice imesimama barabarani, ina mwavuli mkubwa wa rangi ya buluu uliyofunguliwa juu labda kutoa kivuli kwa muuzaji na bidhaa. Kwa nyuma kuna magari yaliyopaki na vibanda vingine vya kuuza vikionyesha eneo la soko au barabara yenye shughuli.

Ghorofa ya pili ya jengo inaonyesha maduka mengi yaliyojaa bidhaa. Nguo, mifuko na vitu vingine vimening'inia na kupangwa kwenye stendi. Watu kadha wanaonekana wakitembea au wameketi, wakionyesha shughuli ya biashara. Inaonekana kuwa soko kubwa la ndani au kituo cha ununuzi.

Soko la maua linaonekana likifanya biashara, huku maua mengi ya aina tofauti yakiwa yamepangwa kuuzwa. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi au kuhudumia wateja chini ya hema la kijani kibichi. Maua yaliyotapakaa chini yanaashiria shughuli zinazoendelea za kupanga na kuuza maua.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa mbalimbali. Mbele kuna miondo mikubwa ya nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani, matunda ya manjano yanayofanana na viazi mviringo au biringanya nyeupe na karoti za machungwa. Nyuma, nguo zenye rangi mbalimbali zimetundikwa zikiongeza uhai kwenye mandhari. Watu wachache wanaweza kuonekana wakifanya biashara au wakisonga sokoni.

Mwanamke amevalia kofia pana na amesimama katikati ya rundo kubwa la vitunguu. Vitunguu vimefungwa kwenye mifuko ya wavu na kupangwa kwenye rundo refu. Kwa mbali kuna lori lililojaa vitunguu na mwanaume anaonekana akifanya kazi.

Duka la nyama linaonekana likifanya biashara na vipande vingi vya nyama vikiwa vimepangwa kwenye friji ya kuonyeshea. Kwenye sehemu ya nyuma baadhi ya nyama zimetundikwa juu zikionyesha kuwa ni duka la machinjio au mchinjaji. Watu kadhaa wanaonekana ndani ya duka wakionyesha shughuli za kawaida za biashara. Mazingira yanaonekana kuwa ya kibiashara labda soko la nyama au butcher .

Soko lina aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa kwa uangalifu. Pilipili hoho za kijani kibichi zimewekwa kwenye kreti za plastiki. Huku nyanya na viazi vikiwa kwenye ndoo. Vitunguu vingine vinaonekana.

Majengo mawili ya ghorofa yamepambwa kwa rangi mbali mbali yakiwa yamejengwa kwa mtindo wa kisasa. Kwa mbele kuna rundo la mbao zilizopangwa zikionyesha labda ujenzi unaendelea. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya jua.

Jengo refu la ghorofa kadhaa linaonekana likisimama chini ya anga safi la blue . Jengo hilo lina rangi ya kijivu na mistari mikundu. Kuna tangazo la tesla kwenye upande mmoja. Mbele ya jengo kuna uzio wa mabati unaozunguka eneo la ujenzi au ghala na kuna rundo la mbao zilizokatwa chini. Miti michache inaonekana karibu na jengo.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likisimama wima chini ya anga la bluu lisilo na mawingu. Jengo kubwa la matangazo likiwa na picha ya jengo hilo, limejengwa mbele ya jengo, likionyesha habari kuhusu vyumba vinavyouzwa. Miti michache imesimama karibu na bango, ikiongeza uzuri wa mandhari. Kwa mbali, ishara nyingine za To Let , zinaonekana, zikionyesha kuwa majengo yanapangishwa.

Eneo hili linafanana na gorofa au jengo lenye vyumba vingi. Kuta zimepakwa rangi ya kahawia isio kolea na kuna milango yenye nodi za chuma. Juu kuna madirisha ya paa yanayo ruhusu mwanga kuingia. Kuna ngazi au jukwa la chuma linalopita mbele ya kila mlango, likionyesha muundo wa kipekee.

Bango kubwa la tangazo la mali isiyohamisisha linaonekana likiwa limefungwa kwenye fremu ya chuma. Bango hilo linaonyesha jengo refu la kisasa na maandishi City Rise Residency Westlands na bei ya shilingi milioni 11.7 kwa vyumba vya kulala mbili na tatu. Kando ya bango kuna jengo jengine refu lenye balconies .

Mti wenye ngome lenye mipasuko umesimama mbele na juu yake pamebandikwa bango jeupe lenye ujumbe wa To Let na namba ya simu 07-222-81770, maneno 123 bedrooms yanaonekana kuashiria idadi ya vyumba au aina ya nyumba inayopangishwa.

Kundi la majengo ya makaazi yaliyopangwa vizuri. Majengo hayo yana paa za rangi ya matofali na kuta za rangi ya cream na kijivu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo mengine ya jiji ikiwemo jengo refu la buluu. Magari machache yameegeshwa kwenye barabara zilizounganisha majengo hayo.

Jumba kubwa la kifahari lenye kuta za rangi ya dhahabu na paa za vigae vinaonekana likiwa limezungukwa na bustani kubwa. Nyasi ya kijani kibichi imetunzwa vizuri ikionyesha uzuri wa mandhari. Miti mirefu imezunguka jumba hilo ikitoa kivuli na kuongeza urembo.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya kahawia na madirisha ya buluu . Linasimama chini ya anga safi la buluu. Kwenye paa la jengo hilo, matangi ya maji yanaonekana yakipangwa , ishara ya mfumo wa maji. Mbele ya jengo hilo, kuna ukuta wa matofali unaotenganisha eneo la wazi la ardhi.

Alama kubwa ya rangi ya kijani kibichi na herufi nyeupe inaonekana imesimama wima. Kwenye alama hio, jina Pearl Court Northlands View limeandikwa kwa uwazi. Chini ya jina hilo, maneno Controlled Development Area yameandikwa kwa herufi ndogo. Nyuma ya alama kuna jengo ambalo linaonekana kuwa bado linaendelezwa.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa bado linaendelezwa ujenzi wake. Kuta zake ni za rangi ya kijivu na kuna nafasi tupu za madirisha. Ukuta wa zege umezunguka jengo hilo likilinda eneo hilo. Kwa mbele, kuna ardhi kame na majengo mengine kwa mbali.

Anga inatanda juu ya jengo refu, ikionyesha mawingu meupe na bluu. Sehemu ya jengo hilo imeonyeshwa kutoka chini, ikisisitiza urefu wake na muundo wa kipekee. Dirisha kadhaa yanaonekana kwenye kuta za jengo hilo, zikionyesha ndani ya vyumba. Inaonekana kama, eneo la mjini ikionyesha sehemu ya jengo la kisasa.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa na paa la bati la rangi ya blue . Ukuta wa jengo umepambwa kwa mistari ya blue ikionyesha muundo wa kisasa. Kwa mbali kuna majengo mengine ya ghorofa na nyumba zenye paa za bati. Inaonekana ni eneo la kibiashara au la viwanda lenye majengo mapya na ya zamani.

Majengo mawili ya kisasa yanasimama wima, yakiwa na kuta za rangi ya kijivu na madirisha makubwa yanayoakisi mazingira. Jumba la kulia lina balkoni zenye vioo zikiongeza uzuri wake. Kati ya majengo hayo, kuna bustani ndogo yenye nyasi fupi na mimea michache iliyopandwa kwa mpangilio. Njia pana ya kuingia imetengenezwa kwa matofali ya rangi ya kahawia, ikitoa nafasi ya kutosha kuegesha magari.

Jumba kubwa la kifahari lenye paa za vigae linaonekana likiwa limezungukwa na bustani ya kijani kibichi. Bwawa kubwa la kuogelea lenye maji safi ya buluu linang'aa mbele jumba. Karibu na bwawa kuna viti viwili vya buluu vilivyowekwa chini ya kivuli.

Jumba la kifahari lenye ghorofa nyingi likiwa na kuta za kijivu na paa la kahawia lililoezekwa kwa vigae linaonekana. Madirisha mengi yenye fremu nyeusi yamepamba pande zote za jengo, yakionyesha mwanga wa ndani. Ngazi pana na za rangi ya matofali zinaongoza hadi mlango mkuu, zikiwa na mikono ya chuma inayong'aa.

Jumba jeupe linaonekana likiwa na ghorofa mbili na balkoni. Madirisha yake ni marefu na yametengenezwa kwa vioo vyeupe yakionyesha mtindo wa kisasa ,gari jeupe limepaki mbele ya jumba likionyesha umiliki wa binafsi.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na madirisha mengi ya mraba. Milango ya balcony inaonekana kwenye kila ghorofa ikitoa nafasi za nje. Majina ya satellite imeonekana ikiwa imewekwa kwenye ukuta wa jengo. Mawingu meupe na buluu angani yanaashiria hali ya hewa nzuri.

Rafu zilizojazwa na mayai katika duka kubwa au soko. Mayai yamepangwa kwa uangalifu kwenye trei na vifurushi. Yakionyesha idadi kubwa ya bidhaa zinazopatikana. Kuna rafu kadhaa zilizojazwa kutoka chini hadi juu, zikionyesha uteuzi mpana. Baadhi ya bei zinaonekana kwenye lebo nyekundu, zikionyesha kuwa bidhaa hizi zinauzwa.

Inaonekana kuwa ndani ya duka kubwa la rejareja, pengine la Carrefour kutokana na mabango yanayoonekana. Mabango ya Welcome to Carrefour na Low Prices yananing'inia kutoka dari, yakikaribisha wateja na kutangaza bei nafuu. Safu zilizojaa bidhaa zinaonekana kwa mbali, zikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazouzwa. Taarifa kuhusu bei na ofa maalum pia zinaonekana.

Duka kubwa la vifaa vya mazoezi linaonekana likiwa na mashine mbalimbali zilizopangwa vizuri. Kuna mashine za kukimbia, baiskeli za mazoezi na vifaa vingine vya kuinua uzito. Kwenye nguzo, kuna mabango yenye picha za watu wakifanya mazoezi.

Sehemu ya duka kubwa au mkate inaonekana ikiwa na maonyesho makubwa ya bidhaa za kuoka. Kioo kinatenganisha wateja na bidhaa zikiwemo mikate, keki na vitu vingine vya kuoka. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri ndani ya kuibati vyenye mwanga zikionekana kuvutia.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali. Vinyago na michezo ya watoto vimepangwa kwenye refu nyeupe zikiwa na nembo za bei zikining'inia kutoka juu. Sakafu ina vigae vilivyopangwa kwa muundo wa mche mraba ikionyesha nafasi kubwa na safi.

Rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali, zikiashiria duka kubwa la rejareja au maduka makubwa. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa wingi kwenye rafu za chini zikiwemo mifuko mikubwa ya kitu kinachoonekana kama unga au sukari. Juu ya rafu, kuna bidhaa nyingine zilizopakiwa zikiwemo ndogo, ndogo. Neno floor linaonekana limeandikwa utukani, labda likionyesha sehemu ya duka.

Rafu ndefu za bidhaa zimejaa chupa za juisi za rangi mbali mbali. Juisi za rangi ya machungwa na kijani zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Nuru kutoka kwenye taa za juu zinaangazia kanda nzima ya bidhaa.

Duka kubwa linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Njia pana ya ununuzi inapita katikati ya rafu hizo, ikiruhusu wateja kupita. Bango kubwa la rangi nyekundu lenye matangazo limesimama katikati ya duka.

Hili ni eneo la huduma kwa wateja au dawati la habari ndani la jengo , bango kubwa lenye maneno customer service linaningi'nia juu likionyesha mathumuni ya eneo hilo, wanawake wawili na mtoto wanaonekana kwenye counter , moja wao akisaidiwa au kuhudumiwa.

Rafu nyingi za duka zimejaa bidhaa mbalimbali zikionyesha kuwa ni duka kubwa la rejareja. Kwa mbele kuna mifuko mingi ya chakula cha wanyama, hasa dog food kama inavyoonekana kwenye rafu za juu. Kwenye rafu za nyuma, kuna aina tofauti za bidhaa zilizopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa ambapo bango kubwa la welcome to Carrefour linaonekana wazi. Njia za duka zimepangwa vizuri na zimejaa bidhaa mbalimbali kwenye rafu pande zote mbili. Kuna matangazo ya bei ya offer kama vile deals kibao na bei za bidhaa zikionyeshwa. Mteja mmoja anaonekana akitembea kwenye njia akiangalia bidhaa, kwa ujumla duka linaonekana kuwa kubwa, safi na lenye shughuli nyingi.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, bidhaa kama nafaka za kiamsha kinywa na vyakula vya watoto kama vile Ceralac zinaonekana zimepangwa vizuri. Bei za bidhaa zimeonyeshwa wazi, zikionyesha ambazo zinafanana na sarafu ya Kenya.

Duka kubwa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo bidhaa za nyumbani na vyakula. Mbele, kuna rundo la viti vya plastiki vya rangi tofauti na vitu vingine vya nyumbani. Ishara ya ice cream na bakery zinaonekana zimetundikwa juu zikionyesha sehemu mbali mbali za duka. Rangi nyingi na bidhaa zilizopangwa vizuri zinaongeza uhai katika mazingira.

Katika kduka kubwa la rejareja, kuna bango kubwa la njano lenye maandishi Sizzling offers , na tabasamu. Rafu za bidhaa zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Bidhaa za chakula, na zisizo za chakula, zinaonekana kuuzwa hapo.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa na safu ndefu za safu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sakafu ina vigae vyeusi vinavyong'aa na taa za kisasa zikifanya chumba kuwa na mwangaza. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia kuu akielekea mbele. Mbele kulia, rundo la vikapu vikubwa vilivyotengenezwa kwa kamba vinaonekana labda kwa ajili ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la rejareja. Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa kutoka kwenye rafu zilizojaa. Bidhaa nyingi zinazoonekana ni vyombo vya plastiki na vifaa vya kuhifadhi chakula. Mwanamke moja alie vaa shati la waridi na suruali ya zambarau yuko mbele akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu. Rafu zimepangwa kwa utaratibu na zinaonekana kuwa na akiba ya kutosha.

Supermarket inaonekana ikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa za kusafisha na sabuni zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na nembo za cleanshelf supermarket . Nuru inatoka kwenye taa za juu zikiangazia kanda nzima ya duka.

Bango kubwa la duka la chandarana food plus linaonekana wazi likionyesha kaulimbiliu, more than just food. Chini ya bango kuna mabango mengine ya matangazo likiwemo moja la, air arabia likionyesha huduma za usafiri wa anga. Ndani ya duka vitu mbalimbali vya kuuzwa vinaonekana.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa za mboga na matunda inaonekana ikiwa na stendi kubwa iliyo jaa tikiti maji na parachichi. Juu ya stendi hiyo kuna mabango yanayo onyesha bei za matunda yakiwemo tikiti maji kwa shilingi sabini na tisa na parachichi kwa shilingi mia moja thelathini na nane.

Meza ya chakula cha moto imejazwa na aina mbalimbali za milo. Vyombo vikubwa vya chuma vinashikilia vyakula tofauti, kila kimoja kikiwa na kijiko cha kujichukulia. Mchele wenye mboga mboga pamoja na sahani nyingine za nyama na mboga, zinaonekana wazi. Mazingira yanaonekana kuwa mkahawa au eneo la chakula cha kujichukulia.

Rafu kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa, katikati ya rafu hii, kuna chokoleti za aina tofauti zikiwemo MNM, na Snikers zilizopangwa vizuri. Pembeni kuna mifuko mikubwa iliyojaa bidhaa. Huenda ni unga au mchele. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya kijivu. Kuna takataka ndogo chache chini.

Duka kubwa linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na sakafu. Upande wa kulia, kuna chupa nyingi za vinywaji baridi vya rangi ya chungwa na kahawia zilizopangwa. Rafu za friji zilizojaa bidhaa za maziwa au vinywaji vingine zinaonekana upande wa kushoto. Njia ya duka inaonekana ndefu ikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa la rejareja. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo zile zinazofanana na vifurushi vya karatasi au bidhaa za usafi zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna mabango ya offer na bei yaliyotundikwa juu, yakionyesha punguzo la bei. Mteja mmoja anaonekana akitembea kwenye corridor akichunguza bidhaa.